Soko la mitumba ambapo viatu vya aina mbalimbali vimepangwa kwenye zulia la manjano, kuna mchanganyiko wa viatu vya michezo, buti na viatu za kawaida, vyote vikiwa vimepangwa kwa safu ili kuvutia wateja.

Ni rundo kubwa la viatu vya kuteleza vya aina na rangi mbalimbali vikiwa vimepangwa. Viatu hivi vimekuwa maarufu sana kwa watoto na hata watu wazima nchini Kenya kwa burudani na kwa mchezo.

Ni tangazo la bima ya bodaboda. Kwenye tangazo hilo, kuna watu ambao wamevaa kofia ngumu nawe wakiwa wamepanda pikipiki. Maneno makuu kwenye tangazo yanasema, get your bodaboda insurance cover wherever you are .

Ni bango iliyo na familia yenye furaha wakila kufungua kinywa , kuna baba , watoto wawili mvulana na msichana, na mama anaonekana nyuma yao. Wote wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha. Bango lina ujumbe protect your family today

Ni ubao wa kielektroniki wa viwango vya ubadilishaji fedha kutoka kwa kampuni inayoitwa Oriental. Ubao unaonyesha tarehe 6, mwezi wa 8 na saa 8:00.

Ni duka dogo la wazi au banda la kuuza viatu. Lililo jengo kwa haraka, na vifaa visivyo rasmi, kama vile tarubai na mbao. Quota za banda zimefunikwa kwa tarubai, au vitambaa vya rangi ya kijivu na nyeupe.

NI rundu la viatu vya mchezo vya aina ya rangi tofauti vikiwa vimepangwa au kutandikwa Kwa njia inayoashiria kuwa vinauzwa sokoni au duka la mitumba. Viatu vingi vinaonekana kutumika yaani ni za mitumba.

Ni mkusanyiko wa vitambaa au nguo zenye rangi mbali mbali anakshi zikiwa zimepangwa au kutandikwa pamoja. Kuna rangi za blue nyekundu nyeusi na muundo wa maua au wa kikabila, unaoonekana.

Ni magari matatu yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi ambalo, linaonekana kuwa na nyasi. Gari la kwanza kushoto ni cheusi, la pili katikati, lina rangi ya buluu hafifu na la tatu kulia, ni cheusi pia.

Ni mkono wa mtu ukiwa umeshika noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya. Noti hizo zimepangwa kwa mtindo wa feni zikionyesha, thamani ya noti na neno Kenya lililoandikwa juu yake inaonekana kama kiasi kikubwa cha pesa taaslim.

Ni samaki waliokaangwa, wakiwa wamepangwa juu ya meza katika soko la wazi. Samaki hao hawajalindwa dhidi ya vumbi au wadudu. Jambo linaloweza kuhatarisha usafi na usalama wa chakula. Hii ni changamoto ya kiafya inayoweza kusababisha magonjwa kwa waalaji.

Ni jengo la biashara la ghorofa lililopakwa rangi ya buluu na machungwa juu ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi Mount Kenya Milk Depot na picha za bidhaa za maziwa . Milango ya duka imefunguliwa na inaonyesha bidhaa za maziwa zikiwa zimepangwa ndani.

Ni tangazo linaloeleza kuwa kampuni ya bima rahisi inatoa bima ya Third party kwa boda boda kwa miezi sita kwa shilingi elfu mbili Mia tano. Malipo yanafanywa kwa paybill nne sufuri nne nne sufuri nne na Account name ni namba ya pikipiki.

Ni picha ya familia yenye furaha sana. Kuna baba, mama na mtoto wakitazama kompyuta kwa pamoja wakiwa nyumbani. Juu kuna maandishi, tunza jamii na CIC family medisure yakionyesha kuwa tangazo hili linahusu bima ya afya.

Ni gari kubwa jeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Gari hiyo ina muundo wa kifahari na magurudumu makubwa zenye rimu ya kuvutia.

Ni sehemu ya duka ndogo au kipanda cha rejareja. Kuna rafu za chuma za rangi ya blue zilizojazwa na bidhaa mbalimbali Kama vile pakiti za chakula, vinywaji na vitu vingine ya matumizi ya nyumbani.

Ni duka dogo au kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa bidhaa ndani ya duka na taa zinazoangaza. Rangi nyekundu na kijani zinaonekana kwenye sehemu ya mbele ya duka. Sehemu ya mbele ya picha, imefunikwa na sehemu nyeupe.

Ni duka ambayo inaonekana kuwa, kuna mwanaume amesimama mbele ya duka hilo. Yuko katika shughuli yake ya ununuzi. Huku, milango za duka hiyo, ina rangi buluu nyepesi.

Ni safu ya magari yaliyo pangwa kwenye maegesho magari hayo yana rangi mbali mbali ikiwemo nyeupe kijivu nyekundu na bluu. Yakiwa yamepakiwa kwa mitindo inayoashiria uuzaji au maonyesho ya magari.

Ni gari aina ya Toyota likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na changarawe labda kwenye uwanja wa nyumba. Gari hii lina rangi ya kijivu iliyokolea na lina namba ya usajili ya Kenya.

Ni duka la maziwa linaloitwa Kieni Dairy Products Limited linalouza maziwa ya kampuni ya High Ridge. Mteja anaonekana akinunua maziwa kupitia dirisha la huduma. Duka limeandikwa milk shop na lina matangazo ya bibhaa za maziwa.

Inaonyesha eneo la biashara ya viatu ikiakisi shughuli za wauzaji wa bidhaa za mavazi kwenye masoko au duka ambapo wateja wanaweza kuchagua kutoka kwa aina mbalimbali za viatu kwa matumizi tofauti.

Ni fungu la noti za pesa za kenya kila noti inathamani ya elfu na zinaonyesha picha ya Jomo Kenyatta rais wa kwanza wakenya noti hizi zimepangwa kwa mtindo na zinaonekana kuwa mpya au katika hali nzuri.

Ni safu ya magari yaliyokuwa yameegeshwa. Yakiangalia upande moja. Gari lililo katikati lina rangi ya buluu hafifu. Magari mengine, yanaonekana yakiwa yameegeshwa sambamba, yakitengeneza mistari mirefu. Inaonekana kama sehemu ya maegesho au barabara.

Ni sehemu ya soko ya bidhaa za mikono na za kienyeji. Kuna mikoba ya ngozi, na shanga za rangi mbalimbali. Zimepangishwa kwenye kuta za mabanda. Mazingira ni ya ndani ya banda lenye paa la bati na sakafu ya udongo. Bidhaa hizi zinaashiria utamaduni na ufundi wa mikono wa jamii ya watu wa eneo hilo.

Ni gari la kifahari aina ya Mercedes-Benz likiwa limeegeshwa kwenye eneo la kuuzia magari, gari hii lina maonekano ya kisasa na wa nguvu likiwa na taa za mbele zilizowashwa na lenye nembo ya Mercedes.

Ni tangazo kutoka kwa kampuni ya Mayfair Insurance kuhusu blogu mpya. Blogu hio inahusu mwongozo wa kina kwa jinsi ya kuchagua sera bora ya bima nchini Kenya. Tangazo linaonyesha kichwa cha blogu ni comprehensive guide to chosing the right insurance policy in Kenya .

Ni mwanamke ambaye amevaa sare nyeupe yenye nembo ya Delamere akiweka au kupanga bidhaa kwenye rafu za friji katika duka kubwa au maduka ya rejareja. Rafu hizo zimejaa katoni za maziwa na bidhaa zingine za Delamere.

Ni magari yaliyopangwa kwenye mstari mmoja. Kenye eneo la maegesho. Magari haya yanaonekana kubwa mapya au katika hali nzuri. Na huenda yako katika hali, ya kuuzwa au kwenye maonyesho. Mazingira ni safi na nadhifu yakionyesha mpangilio mzuri.

Mtu mmoja aliyesimama katika eneo lenye mwanga wavivu, labda ndani ya jengo au nafasi kwenye kivuli. Kuna vitu vizivyoeleweka vizuri nyuma yake ambavyo vinaweza kuwa rafu au makabati.

Ni tangazo la bima ya magari kutoka kwa LetsGo, ikishirikiana na Sanlam kama mtoa bima. Tangazo hili linaangazia faida ya kuchagua bima yao zikiwemo huduma bora, urahisi wa kufika, uwepo wao kwa wateja.

Ni mlango wa duka lenye nembo huduma ya Mpesa, Mpesa ni huduma ya kibenki ya simu inayoruhusu watu kufanya malipo , kuweka akiba na kutuma pesa kwa njia ya simu picha inaonyesha eneo la kuingia dukani lina angaza kadhaa za kupanda na sehemu ya gari ya watu wenye ulemavu.

Ni ndani ya kiwanda au karakana kubwa ambapo mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji , yamepangwa kwa msitari baadhi ya mabasi yanaonekana yakiwa na rangi ya manjano na tayari yamechongwa sehemu kubwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi yaani ni nyeupe likionyesha muundo wake wa chuma.

Ni mkono umeshika simu mahiri, kwenye kioo cha simu kuna programu ya safaricom ikiwa wazi ikionyesha chaguzi mbalimbali kama vile check balance, sms bundles , buy data, fuliza . Chini ya uchaguzi hizo kuna tangazo la safaricom home fibre .

Ni duka la sanaa au soko la fundi linaoonyesha aina mbalimbali ya bidhaa za kitamanduni na za mikono, upande wa kushoto kuna sanamu au vinyango vingi vyeusi vinavyopangwa kwenye rafu.

Ni soko la wazi au eneo la nje ambapo bidhaa zimewekwa chini au kwenye meza fupi, kuna paa la tarubai leusi lililotoa kivuli ikionyesha kuwa labda ni mchana au kulinda bidhaa kutokana na jua au mvua.

Ni tangazo la bima kutoka Madison General Insurance. Inaonyesha mwanamume akiwa amevaa kola ya shingo akionekana kuwa katika maumivu au usumbufu. Ujumbe kwenye tangazo unasema We understand the importance of protecting your loved ones .

Ni noti ya shilllingi elfu ya Kenya inaonekana kuwa mpya yenye picha ya KICC upande mmoja. Noti hiyo pia ina maandishi legal tender of one thousand shillings na sahini ya gavana wa benki kuu ya Kenya.

Ni soko la wazi lenye watu wengi wakifanya shughuli ya kuuza na kununua mboga na matunda. Ardhi ya soko ni ya matope na maji yaliyojuwama, huenda kutoka na mvua. Watu wengi wamevaa mavazi ya kuzuia mvua kama vile makoti na buti.

Ni eneo lenye shughuli nyingi kama vile soko ama mtaa wa kibiashara kuna watu wawili wanaonekana wakitembea mbele mmoja amevaa shati la bluu na mwingine shati ya zambarau.

Ni wanaume wawili wameketi nje ya vibanda viwili vinavyoonekana kuwa ni vituo vya huduma vya simu za rununu. Kibanda kimoja ni cha kijani na kimeandikwa MPESA na kingine ni chekundu kimeandikwa AIRTEL MONEY .

Ni rundo kubwa ya ndizi ziilizopangwa kwenye sehemu tambarare labda kwa gunia, kuna aina mbili kuu za ndizi zinazoonekana, ndizi ndogo fupi na za manjano iliokolea, na ndizi kubwa kidogo na zenye rangi ya manjano iliyopauka na sehemu ya kuhawia.